Transfoma kubwa ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Waya nyingi zimeunganishwa na transfoma, zikipita juu angani. Anga la buluu linaonekana wazi nyuma, likionyesha hali ya hewa nzuri. Inaonekana kama sehemu ya miundo mbinu ya umeme, labda katika eneo la mijini au vijijini.

Kuna nguzo ya umeme ikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa na kupishana. Jua linawaka kali upande wa kushoto likiongeza mwangaza kwenye anga la bluu lenye mawingu meupe. Hali hii inaonyesha miundombinu ya nyaya za umeme na mawasiliano.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti la usalama na kofia ngumu anatembea kuelekea mitambo mikubwa inayotoa moshi mwingi angani. Mawingu meusi yanafunika anga, yakiongeza hisia ya shughuli kubwa ya viwanda, mirija na majengo mengine ya mitambo yameenea eneo lote la ardhi iliyowazi.

Kuna daraja refu lenye kingo za rangi ya zambarau likinyoosha juu ya maji likielekea kwenye muundo mkubwa wa chuma. Taa za barabarani zinasimama kando ya daraja zikionyesha njia. Kwa mbali, milima na ardhi kavu zinaonekana zikichanganyika na anga la wazi.

Kando ya barabara yenye shughuli nyingi, nguzo ndefu za umeme zimesimama zikiwa zimejaa nyaya. Wataalamu wawili wanaonekana wakifanya kwenye nguzo hizo, mmoja akiwa amepanda ngazi ndefu nyekundu. Gari la abiria, na magari mengine yanaonekana yakipita chini ya anga lenye mawingu.

Kituo cha kuzalisha umeme kinaonekana kutoka juu. Mvuke unatoka kwenye majengo kuashiria shughuli za uzalishaji. Miundo mbinu ya umeme na mabomba inaonekana ikipita. Mazingira ya asili yenye milima na miti yanazunguka eneo hilo.

Kituo cha kusambaza umeme kinaonekana wazi. Nguzo kubwa za chuma zinabeba nyaya za umeme. Anga la blue lisilo na mawingu linaonekana juu hii inaashiria miundombinu muhimu ya nishati.

Nguzo ndefu za umeme zimejengwa, mazingira ya wazi. Nyaya za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo zikipita juu ya milima. Mandhari inaonekana kuwa tambarare na yenye vichaka vingi. Hii inaashiria mradi mkubwa wa usambazaji wa umeme.

Wafanyakazi wawili wa umeme wanarekebisha nguzo. Mmoja amepanda ngazi ndefu iliyoelekezwa kwenye nguzo. Mwigine amesimama chini akimsaidia mwenzake. Hii inaonyesha kazi ya matengenezo ya miundombinu ya umeme.

Upeo wa macho unaonyesha daraja refu. Daraja hilo lina taa za barabarani kando kando. Kuna miundo mikubwa ya chuma upande moja. Maji yanaonekana upande wa kushoto wa daraja. Mawingu meupe yametanda angani yakionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Bwawa la kuzalisha umeme linaonekana, Kuna mabomba makubwa na miundo ya chuma. Vifaa vya ujenzi vipo karibu, yakionyesha kazi inaendelea. Jengo kubwa la kijani linaonekana kwa mbali. Huenda ni kiwanda cha kuzalisha nishati au cha kusindika.

Watoto wadogo wamekaa sakafuni, wakila chakula kutoka kwenye sahani nyeupe. Baadhi yao wamevaa nguo zenye viraka au zilizo chakaa ,huku mazingira yakionekana, yakionyesha ukuta wa blue ulioharibika. Hali hii inaashiria watoto wanaopata mlo wa pamoja, labda katika kituo cha yatima au shule ya jamii.

Majengo yaliyojengwa kwa mabati yamefurika yakionyesha uharibifu mkubwa. Wanaume kadhaa wanajitahidi kuondoa vifusi na miti iliyoanguka labda badaa ya mafuriko au janga lingine. Mmoja wao anashikilia rungu huku mwenzake akionekana akichunguza eneo. Mazingira yanaonyesha uharibifu na hitaji la usaidizi.

Wanafunzi kadhaa wamekaa mbele ya kompyuta Wakionekana wakifanya kazi au wakijifunza. Mfutiliaji wa kompyuta unaonyesha programu yenye picha za watu na vibuto vya mazungumzo labda ikimaanisha somo la lugha au mawasiliano. Wanafunzi wamevaa sare za shule zikiashiria wako shuleni au katika kituo cha kujifunzia.

Huo ni mto mdogo unaopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi, likijaa takataka za aina mbalimbali. Ng'ombe wanaonekana wakichunga karibu na rundo la takataka, huku nyumba zilizojengwa kwa matofali au udongo zikionekana nyuma. Anga ni safi na jua kali, lakini mandhari kwa ujumla inaonyesha changamoto za usafi wa mazingira.

Eneo lenye msitu mnene linaonyesha miti mirefu na majani mengi ya kijani kibichi. Aina mbalimbali za miti zinajitokeza zikiunda mandhari ya asili tulivu na yenye uhai. Shina la miti lenye maganda meupe na mabaka meusi yanaonekana upande wa kulia. Msitu huu unaweza kuwa makazi ya wanyamapori na mimea mbalimbali.

Rundo la majani makubwa ya maua ya maji yanayojulikana kama water lilies yamefunika sehemu kubwa ya uso wa maji. Majani hayo yana rangi ya kijani kibichi na baadhi yanaonekana yameanza kubadilika rangi. Samaki wawili weusi wanaonekana wakielea chini ya maji, wakiongeza uhai kwenye mazingira.

Bomba kubwa la saruji limewekwa kwenye mfereji mrefu uliochimbwa ardhini. Pande za mfereji zimeimarishwa kwa mbao ili kuzuia udongo usiporomoke. Nyuma ya mfereji, kuna majengo ya mbali yanayoashiria kuwepo kwa makazi au mji.

Mito yenye mafuriko imezama makazi ya watu maskini. Nyumba za mbao na mabati zimezingirwa na maji machafu, zikionyesha athari mbaya ya mvua. Mit mikubwa imesimama kando ya maji, ikiongeza taswira ya uharibifu. Hali mbaya inaonekana kuathiri jamii.

Mwanaume amebeba ndoo na gunia akitembea kwa njia yenye matope na taka. Nyumba zilizojengwa kwa mabati chakavu zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira magumu ya makazi. Rangi ya mabati imefifia na nguo zimetundikwa nje zikionyesha hali halisi ya maisha katika eneo hilo.

Majani na miti minene yamezunguka maporomoko ya maji yaliyotiririka chini ya jua kali. Bomba kubwa la kijani linavuka juu ya maporomoko hayo, likionyesha kuwepo kwa miundombinu ya binadamu katika eneo hili la asili. Mizizi ya miti mikubwa inashikilia kando ya mwamba, ikiongeza uzuri wa mazingira yake.

Mazingira machafu yenye taka taka nyingi yamejaa kando ya mkondo wa maji machafu. Nyumba zilizo jengwa kwa udongo na mabati zinaonekana nyuma huku nguruwe wakitafuta chakula katikati ya taka. Hali hii inaashiria uhitaji mkubwa wa usimamizi bora wa taka na maboresho ya miundo mbinu

Mdudu anayejulikana kama mjusi wa rangi anasimama kwenye sehemu fulani. Ana kichwa cha rangi ya chungwa na mwili wa bluu wenye madoadoa. Macho yake makubwa yanaangalia mbele yakionyesha uangalifu wake. Mdudu amechora sura ya kipekee na ya kuvutia.

Umeonyeshwa rundo kubwa la taka lililoelekezwa katika dampo. Vilima virefu vya takataka vinaonekana vikiwa vimejazana vikiunda njia nyembamba katikati. Aina mbalimbali za taka zikiwemo mifuko ya plastiki na nguo chakavu zimetapaka kila mahali. Eneo hili linaashiria changamoto kubwa ya usafi wa mazingira.

Jengo refu la kipekee limesimama wima likionyesha usanifu wa kisasa chini ya anga la buluu. Bendera nyingi za nchi mbalimbali zimepangwa mbele yake zikipeperuka kwa fahari. Mabango ya kijani yenye neno solar yamebandikwa chini yakiongeza rangi kwenye mandhari.

Oxi mmoja mwenye pembe ndefu na zilizopindika, anakula nyasi shambani. Rangi yake ya kahawia inafanana na mazingira asili ya nyasi kavu na udongo. Oxi huyo yuko kwenye eneo la wazi, akionyesha uhuru wake kutembea porini.

Mbuni mkubwa mweusi na mweupe amesimama karibu na mti na kichaka. Shingo yake ndefu na mdomo wake umefunguka, ukiashiria sauti au mshangao. Nyuma yake kuna uzio wa waya unao onyesha labda ako katika hifadhi ya wanyama. Rangi ya kijani kibichi na kahawia za mazingira zimeungana vizuri na rangi za ndege.

Chui mwenye hasira anaonekana akifungua mdomo, wake mkubwa. Akionyesha meno yake makali. Manyoya yake yenye madoadoa meusi, na kahawia yanaonekana wazi. Nyuma yake kuna majani marefu. Yanaashiria mazingira yake ya asili. Uso wake unaonyesha nguvu na ukali, akionekana tayari kushambulia.

Kundi la wapanda milima wanaonekana wakifurahia mandhari ya kupendeza yenye vilima na mabonde. Kuna mitambo ya uzalishaji umeme wa upepo ukionekana kwa mbali. Wawili wamesimama wakiangalia mbele huku mmoja wao akionyesha dalili za kuchoka na ameinama. Wote wamevalia mavazi yanayoashiria wako kwenye safari ya kupanda milima.

Makazi duni yamejengwa kwa mabati na matope. Rundo kubwa la taka linaonekana mbele ya nyumba hizo. Mazingira yanaonyesha ukosefu wa miundombinu safi. Hii inaakisi hali ya maisha katika makazi duni mjini.

Ndege wa wawili wa aina ya crowned crane wanaonekana. Wamesimama kwenye nyasi ndefu yenye maua madogo ya njano. Kuna majengo kwa mbali yakionyesha karibu na makazi ya watu. Hii inaweza kuwa kwenye mbuga ya wanyama au ardhi oevu nchini Kenya.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga akikusanya taka. Ameshika mfuko wa taka na anaokota vitu karibu na mto uliojaa uchafu. Kuna majengo duni kwa mbali. Hii inaonyesha juhudi za kusafisha mazingira yaliyochafuliwa.

Bomba kubwa la bluu linabebwa na mashine. Mfanyakazi anaendesha mashine hiyo. Udongo unaonekana ukifunikiwa kando ya bomba. Huu ni ujenzi wa miundo mbinu, labda bomba la maji au mafuta.

Kundi la twiga linatembea kwenye nyasi. Kuna twiga wakubwa na wadogo wakifuatana. Eneo lina nyasi ndefu na miti michache kwa mbali. Hii inaweza kua kwenye mbuga ya wanyama au hifadhi asili.

Mwanamke wa kifani anaonekana akimnyoyesha tembo mdogo. Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka chupa. Walinda mbuga wawili wamevalia sare za kijani. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa wanyama pori nchini Kenya.

Twiga mkubwa anakaribia watu kwenye jukwaa. Watu wawili wanaonekana wakitabasamu na kumtazama twiga. Nguzo za mbao zinaunda uzio zikionyesha eneo la wanyama. Hii inaonekana kuwa hifadhi ya wanyama au kituo cha watalii.

Makazi yaliyojengwa kwa mabati yamekusanyika kando ya mto mdogo. Mto huo umejaa uchafu na taka za kila aina. Watu wachache wanaonekana wamesimama karibu na makazi hayo. Hii inaonyesha eneo la makazi duni lenye changamoto za usafi wa mazingira.

Mwonekano wa jiji kutoka juu unaonekana. Majengo marefu ya ghorofa yamejaza mandhari. Anga linaonekana kuwa wazi na mawingu meupe. Huu ni mwonekano wa jiji kuu, labda Nairobi.

Simba jike anaonekana nyuma ya waya wa uzio, mkono wa mtu unaelekea kumpapasa kupitia matundu. Nyasi kavu zinaonekana nyuma ya simba, zikionyesha mazingira inaashiria, mwingiliano kati ya binadamu na mnyama aliyefungwa.

Mwanaume amesimama kwenye bustani ndogo. Amevalia koti la manjano na buti za rangi sawa. Nyumba za mabati zinaonekana nyuma yake zikionyesha makaazi. Mimea ya kijani imepandwa kwenye vitanda vilivyotunzwa vizuri.

Nyani mkubwa ameketi ardhini ameshika kitu cheupe mikononi mwake, labda chakula. Kuna majani ya kijani karibu naye. Eneo linaonekana kuwa wazi; labda mbuga au hifadhi.

Tembo mdogo anatembea kwenye udongo mwekundu. Mikono ya watu inaonekana ikimguza mgongoni, miguu ya watu mbalimbali inaonyesha watazamaji. Hii inaweza kuwa kwenye kituo cha kuleta tembo yatima.

Wachezaji watatu wa ngoma za kitamaduni wako nje. Wanawake wawili wamevalia mavazi meupe na mekundu. Mwanaume mmoja Anapigia ngoma. Wote wanaonekana kufurahia wanachofanya. Hii inaweza kuwa tamasha la kitamaduni ya Kenya au sherehe.

Mtu amevaa shati la bluu akichukua chupa za plastiki. Amesimama katikati ya rondo kubwa la taka za chupa mtoni. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu mwingi. Hii inaonyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira, ambalo limeadhiri mito na mazingira mengi, hata Nairobi.

Sanamu za askari wa vita zimesimama kwenye jukwaa. Majira na tarehe za nineteen thirty nine to nineteen forty five zimeandikwa chini. Majengo marefu yanaonekana nyuma yake yakionyesha mandhari ya jiji. Hii inaonekana kuwa mnara wa kumbukumbu ya vita.

Simba anatembea karibu na magari ya watalii. Watu ndani ya magari wanaonekana wakipiga picha au kutazama. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na mimea ni ya kijani. Hii inaonyesha tukio la safari ya wanyamapori.

Kuna bango kubwa lenye nambari nne, na majina ya maeneo kama Ngong Road, Prestige na Adams' likionyesha njia ya basi. Watu wamekusanyika karibu na bango, wakionyesha kuwa wanasubiri usafiri. Majengo marefu yameonekana kwa mbali nyuma, yakiashiria kuwa ni eneo la mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu, ikionyesha siku yenye joto la kawaida.

Barabara hii inaonyesha shughuli nyingi za magari na watu. Kuna lori kubwa la saruji, gari dogo la abiria na basi jekundu vyote vikiwa vinaonekana kwenye msongamano wa magari. Alama ya tahadhari ya watembea kwa miguu imesimama kando ya barabara ikionya kuhusu eneo la kuvuka.

Barabara hii ya jiji inaonyesha shughuli nyingi ikiwa na mabasi mawili yaliyo pambwa na watu wengi wakitembea. Maafisa wa trafiki wenye fulana zenye rangi ya kijani wanasaidia kusimamia magari. Nyuma yao kuna majengo ya ghorofa ya kuashiria eneo la biashara au makazi.

Mwanaume amesimama karibu na basi la abiria, la bluu, lenye maandishi Metro Trans, na mistari ya manjano na nyekundu nyuma. Basi hili linaonekana kuwa katika kituo cha mabasi, au mahali ambapo abiria hupanda na kushuka. Barabara karibu na basi inaonekana kuwa na uchafu na maji yaliyotuama.

Barabara enye shuguli nyingi inaonyesha foleni ya magari mbalimbali ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara wakionyesha shuguli za kila siku za jiji. Nyuma, majengo na miti yamejipanga kuashiria eneo la mjini.

Kuna watu wengi wakitembea na kusimama karibu na magari ya abiria, labda matatu yanayoelekea maeneo mbalimbali. Mabango yanaonekana yakuonyesha njia za kusafiri kama: Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct. Majengo yenye gorofa yanatanda nyuma ya mandhari ikionyesha mazingira ya mjini.

Basi dogo la abiria, maarufu kama matatu limeegeshwa kando ya barabara likionyesha nambari ya usajili KBB 091W. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo mmoja akionekana akishughulika na mti ulio karibu. Mazingira yanaonyesha shughuli za jijini na majengo marefu kwa nyuma.

Basi dogo lenye rangi nyingi la Libera executive limesimama kwenye kituo cha mafuta likiwa na nambari ya usajili KCX 389D. Karibu nalo, lori jeupe la kubeba mizigo limeegeshwa. Watu wachache wanaonekana wamesimama kwa mbali nyuma ya magari, huku miundombinu ya kituo cha mafuta ikionekana wazi.

Maonyesho ya kituo cha mabasi, yamejaa magari aina ya matatu, yakingonja abiria. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na mvua. Mabango ya matangazo yamewekwa juu, moja likionyesha tangazo la apostolic visitation . Watu kadhaa wamesimama karibu na magari, wakionyesha shughuli za kawaida za usafiri.

Barabara pana inaonekana ikiwa na magari machache yakipita, huku miti mingi ikiwa imepandwa kando yake. Kituo cha mafuta cha shell, kinaonekana kwa mbali upande wa kulia. Anga ni safi, na kuna alama za barabarani zinazoonekana. Mandhari inaonyesha eneo la barabara kuu, labda karibu na jiji.

Muonekano huu unaonyesha kituo cha mafuta cha Total Energies kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi madogo ya abiria, matatu yamesimama karibu na kituo baadhi yakiwa na abiria wakishuka au kupanda. Watu wanatembea mitaani, wengine wakiwa na miavuli, wakionyesha shughuli za kila siku za mijini.

Matatu yenye rangi ya machungwa na chapa ya Catalans, imesimama kando ya barabara. Watu wanaonekana wakiabiri na kushuka, huku wengine wakitembea karibu na gari hilo. Bango la matangazo linaonekana mbele na jengo lenye usanifu wa kipekee linafunga mandhari ya nyuma.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi mtaani. Likionyesha umati wa watu wakienda huku na kule. Magari madogo ya abiria yamesimama kando ya barabara yakipakia na kupakua abiria. Wauzaji wengi wamepanga bidhaa zao kando ya njia huku mabango ya biashara yakionekana hapa na pale. Majengo yenye ghorofa yanatanda nyuma na eneo la soko.

Msongamano wa magari unaonekana kwenye makutano ya barabara jijini Nairobi. Magari, matatu, malori na pikipiki za abiria vinasababisha msongamano wa trafiki. Taa nyekundu za barabara zinaonekana zikiwa zimewaka, zikisababisha baadhi ya magari kusimama.

Baranara pana yenye magari mengi inaonekana ikiendelea mbele. Upande mmoja wa barabara kuna mabasi na magari mengine yaliyosimama au yakitembea polepole. Nguzo za taa za barabarani zimepangwa kando ya barabara zikitoa mwanga. Daraja la watembea kwa miguu linaonekana kwa mbali.

Magari na watu wanajaza barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Mabasi mekundu na meupe yamesimama kando ya barabara, yakionyesha usafiri wa umma. Majengo marefu yenye mabango ya matangazo yanatanda kando ya barabara. Anga ina mawingu kidogo na mazingira yanaonyesha uhai wa mjini wa Nairobi.

Lango la handaki la barabara linaonekana likiwa na ukuta wa rangi ya manjano iliyofifia. Kivuli kirefu kinaonekana ndani ya handaki kikifanya kuingia kuonekana giza. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na lango na magari kadhaa yameegeshwa jirani.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari mbalimbali ikiwemo basi kubwa la abiria na matatu ya buluu. Upande wa kulia kuna ukuta mrefu wa barabara kuu na upande wa kushoto kuna ardhi yenye nyasi na miti. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kama ilivyo kawaida hapa Nairobi.

Mabasi kadhaa yamesimama kando ya barabara yakisubiri abiria. Basi moja kubwa la kijani linaonekana limefunikwa juu likiashiria mizigo. Majengo marefu yamesimama nyuma ya mabasi yakionyesha mazingira ya mijini. Waya za umeme zimening'inia juu zikiongeza uwalisia wa mazingira ya jiji.

Mandhari ya barabara kuu labda jijini Nairobi, yanaonekana kupitia kioo cha gari. Magari mengi yanaonekana yakitembea kwenye njia, na juu kuna daraja la waenda kwa miguu, lenye rangi ya blue .Upande wa kushoto kuna njia ya watembea kwa miguu na miti.

Barabara yenye magari mengi inaonekana ikionyesha msongamano. Watu wanatembea kando ya barabara baadhi wakisubiri usafiri. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha shughuli za kila siku za jiji lenye watu wengi.

Watu wanavuka barabara yenye shughuli nyingi. Mabasi ya abiria yamesimama yakisubiri wateja. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha eneo la jiji lenye msongamano wa magari na watu.

Watu wanatembea kando ya barabara yenye mabasi. Mabasi ya abiria yamepaki yakisubiri abiria. Kuna matangazo na namba za simu kwenye kuta na nguzo. Hii inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma Nairobi.

Kuna magari ya abiria yamepaki barabarani. Watu wengi wanasubiri usafiri. Mabango ya Nakuru City direct na Nyeri direct yanaonekana. Huu ni muonekano wa kituo cha mabasi ya masafa marefu mjini.

Magari ya abiria yamejaa watu kwenye kituo. Watu wamesimama karibu na gari lenye ishara ya Nakuru direct shuttle . Duka la viwanja linaonekana nyuma ya basi la abiria. Hii inaonyesha shughuli za usafiri wa uma katika mji.

Msafirishaji amevalia koti la zambarau na fulana nyeupe. Kuna mabasi mawili moja la buluu na lingine jekundu. Tangazo la Utawala la Airways linaonekana labda biashara ya tiketi.

Kundi la watu limesimama karibu na mabasi ya abiria. Mabasi ya Metro trans yametulia njiani, yakionyesha kituo cha matatu. Kuna ishara nyekundu za trafiki na miti inayoonyesha eneo la mjini. Hii inaonekana kuwa kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma.

Treni inaonekana kwenye reli ikiwa na rangi ya zambarau na nyeupe. Uwa wa waya unaonekana mbele ukilinda eneo la treni. Kuna mimea na miti kwa mbali. Hii inaweza kuwa treni ya abiria au mizigo iliopaki kwenye kituo cha reli.

Barabara yenye shughuli nyingi, inaonyesha mabasi na watu. Mabango ya biashara yametundikwa kwenye nguzo na majengo. Mabasi ya abiria yamesimama, baadhi yakiwa na picha za sanaa. Watu wanatembea kwenye kingo za barabara, wakishughulika na mambo yao.

Basi dogo la abiria limepaki barabarani. Watu wanapanda na kushuka basi hilo, kuna shughuli nyingi za watu na magari barabarani. Huu ni muonekano wa wa kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi Nairobi.

Basi la abiria la kijani na nyeupe limesimama kando ya barabara. Watu wanatembea karibu na basi. Wengine wakipanda au kushuka. Majengo marefu yenye rangi tofauti yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha eneo la mjini lenye shughuli za usafiri wa uma.

Gari linaonekana likiendeshwa barabarani. Barabara inaonekana kuwa na magari mengine kwa mbali. Kuna matangazo makubwa kando ya barabara. Miti mirefu inaonekana pia upande wa barabara.

Tazama udongo uliofukuliwa na kurundikwa, ukionyesha eneo ambalo labda lilikuwa likichimbwa. Kamba ndefu ya kijani, inapita katikati ya udongo huo, ikionyesha uwepo wa kitu kinachoweza kuwa bomba au waya. Ardhi inaonekana kuwa kavu na imepasuka kidogo huku mimea michache ikionekana pembeni.

Mchana wa jua kali, mfereji mrefu umejaa maji katikati ya ardhi iliyochimbwa. Majengo marefu yasiyo kamilika yanaonekana kwa mbali, waya za umeme zimening'inia juu, na mimea michache imetoka pembeni.

Shimo refu limechimbwa ardhini, likionyesha udongo wenye miamba na vumbi. Pande za shimo ziko wazi na udongo umeekwa juu ya ardhi. Baadhi ya majengo yanaonekana kwa mbali, na makazi yanayokua yamejengwa na mabati.

Pampu ya maji ya zamani iliyotengenezwa kwa chuma imesimama wima ikiwa na mpini wake wa kupampu maji. Jua linapiga kwa upole nyuma likiangazia miti na nyasi. Hali hii inaashiria chanzo cha maji labda katika eneo la vijijini au bustani.

Vivuli vya watu wawili vinaonekana kwenye kuta za udongo, wako kwenye shimo refu lilojibwa ardhini. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu .Huenda ni eneo la ujenzi au uchibaji wa maadini.

Bomba refu za maji, zimelazwa ardhini. Zinaonekana zikiwa tayari kusakinishwa. Nyuma, kuna majengo ya ghorofa. Mandhari inaonekana kuwa karibu na mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na watu. Lori la kijani inasonga mbele huku abiria wakiwa juu. Mtu mwenye begi mgongoni anatembea mbele akiongea kwa simu. Magari ya abiria yamesimama karibu na jengo lenye biashara.

Duka la maji ya kunywa linaonekana wazi. Chupa kubwa za maji zimepangwa kwenye rafu. Mlango wake una ulinzi wa chuma. Huu ni muonekano wa biashara ya maji safi ya kunywa.

Bomba la sasa la maji lenye kumeta, limefungwa kwenye sink na tone moja la maji linaning'inia kutoka kwenye ncha yake. Nyuma ya bomba kuna ukuta wa mbao ukitoa mwanga laini. Eneo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri.

Lori kubwa la mizigo linaonekana likitembea barabarani. Watu wamekaa juu ya shehena iliyobeba nyuma ya lori. Majengo marefu ya jiji na miti yanaonekana nyuma. Hii inaonyesha usafirishaji wa bidhaa na abiria mjini.

Wafanyakazi wawili wakiwa wamevaa helmet za manjano wanaendelea na ujenzi wanashughulikia mabomba makubwa ya bluu yaliyo wekwa ardhini. Udongo umechimbwa kuandaa miundo mbinu hiyo mabomba mengine meusi yamepangwa kando tayari kutumika.

Majonzi yametanda huku watu wakikusanyika. Mwanamke analia karibu na mwili uliofunikwa. Maafisa wa serikali na umma wameshuhudia tukio hilo. Hali ya huzuni na huruma imeonekana wazi.